Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi, ambacho kiliopo katika eneo la milima. Kituo hicho kina majengo makubwa ya kijani na pia minara mingi inayotoa mvuke mweupe.

Kituo kikuu cha kupoza au kusambaza umeme ikionyesha miundo mbinu mikubwa ya umeme. Katika sehemu ya mbele kuna nguzo ndefu za chuma zilizo wazi zinazobeba nyaya nene za umeme. Nguzo hizi zimeunganishwa na waya za umeme.

Kituo cha kuzalisha au kusambaza umeme. Kuna miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinazopita angani pamoja na transfoma kubwa. Kuna watu kadhaa wanaoonekana wengi wao wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya kijani kibichi.

Eneo la nje likiwepo na nguzo za umeme iliyo na mmafundi wawili wa umeme wakiwa wanafanya kazi. Fundi mmoja yuko juu ya nguzo. Kwenye ngazi ndefu ya rangi ya chungwa akionekana akijishughulisha na waya ya umeme. Fundi mwingine amesimama chini.

Kituo cha kupoza, au kusambaza umeme, chenye nguzo nyingi, za chuma na nyaya za umeme zinazopitisha umeme, wa volteji ya juu. Pia kuna vifaa vingi vya umeme, kama vile insulators nyeusi na transfoma, inayosimama chini ya nguzo.

Muundo wa viwanda au jengo lenye paa la kijani kibichi, mbele likiwa na mitambo au vifaa fulani ju yake. Nyuma ya jengo hilo, kuna nguvu kubwa za umeme zinazopita angani, zikionyesha uwepo wa miundo mbinu za usambazi wa umeme.

Kituo cha umeme, ikiwa na miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Kuna bendera mbili refu zilizosimama wima. Moja ikiwa na rangi ya buluu na njano na nembo ya Kenya Power iliyoandikwa juu yake.

Mwonekano wa angani wa mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaoonekana kuwa wa jotoardhi au mafuta kutokana na miundo yake. Katika sehemu ya kati ,kuna majengo makubwa mawili yenye paa za chuma.

Nguzo kubwa za umeme wa msongo wa juu ambayo imesimama katika mandhari ya wazi chini ya anga la bluu. Nguzo kuu iliyo mbele ni kubwa na imetengenezwa kwa chuma kilichounganishwa ikibeba nyaya nyingi za umeme.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu iliyo katikati ya mandhari ya asili. Nguzo hiyo ni ndefu na ina muundo tata wa chuma ikibeba nyaya nyingi za umeme zilizopita angani. Nyuma yake kuna nguzo nyingine zinazofanana zikionyesha mtandao wa usamabazaji umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme, unaoonekana kuwa mitambo ya nishati ya jotoardhi au kiwanja kingine cha kuzalisha nishati. Kuna majengo makubwa na miundo mingi ya viwanda, pamoja na minara ya kupoeza inayotoa moshi au mvuke mweupe angani.

Pande ya chini ambayo ina nguzo ya simu au ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zilizochanganyikana na kukabiliana. Nyaya hizi zimeunganishwa kwa njia isiyo na mpangilio.

ambapo kuna mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaoonekana kutoa mfuke mwingi huenda ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya kutokana na mvuke mwingi unaotoka ardhini. Mtambo huu unaonyesha usalama mkubwa wenye paa za rangi za kijani kibichi

Kituo cha kuzalisha umeme kinachotumia nishati ya joto ardhi kikiwa kimewekwa katika mazingira ya asili yenye milima na mimea. Jengo kinwa lenye rangi ya manjano kijani limesimama katikati ya eneo kikiwa ndio kituo kikuu za uzalishaji. Kando yake kuna miundo mingi ya viwanda.

Machweo ya jua au pambazuko ikionyesha anga lenye rangi ya machungwa na pinki . Kuna nguzo mbili kubwa za chuma za umeme wa juu zikiwa zimejengwa na nyaya zao zikipita angani. Nguzo hizi zinaonekana kama kivuli nyeusi dhidi ya anga angavu.

Kituo kidogo cha umeme kinachojumuisha miundo ya chuma na nyaya zinazotumika kusambaza umeme, kuna bendera mbili zenye nembo ya Kenyapower zikipepea zikionyesha wazi umiliki wa kituo hicho. Eneo hilo limezungukwa na uzio na pia kuna utepe wa manjano.

Kituo cha umeme au kituo cha usambazaji wa umeme. Kituo kikuu kinaonekana kina chuma cha vifaa vya umeme vya juu ambavyo kuna transformers zilizopangwa kwa utaratibu. Kuna wafanyikazi kadhaa wanaofanya kazi katika eneo hili.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaoonekana kuwa wa jotoardhi uliopo katikati ya mandhari ya milima na mimea mingi. Majengo makubwa ya mtambo ni meupe na ya njano na moshi unatokana na minara miwili.

Kituo cha uzalishaji wa nishati uwezekanao mkubwa ni wa kituo cha joto ardhi. kituo hicho kimejengwa katika eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi ambayo inaonekana kama misitu au vichaka. Miundo kadhaa ya viwanda inaonekana ikiwa ni pamoja na minara kadhaa.

Kituo cha jotoaradhi katika eneo la mlima. Kituo hicho kinacho juimuisha majengo na miundo vya viwanda, kinatoa kiazi kikubwa mvuke mweupe unaopanda angani kutoka sehemu mbali mbali. Mlima au vilima vilivyo jaa mimea midogo na vicheka pia vinaonekana kuzunguka.

Bwawa la maji au hifadhi ya maji ambapo maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia au tope, labda kutokana na udongo au mvua. Upande wa kulia kuna daraja au jukwaa lililojengwa juu ya maji, ikiwa na mabomba makubwa ya rangi ya kahawia.

Mandhari ya asili ya Afrika. Kituo kikuu ambayo kuna pundamilia mmoja aliyepigwa picha kutoka nyuma akitembea upande wa kushoto kwenye ardhi kavu yenye rangi ya kahawia na mawe madogo. Mfumo yake ya milia meusi na meupe inajitokeza wazi.

Kundi la watoto na labda watu wazima wawili walioketi chini labda wakila mlo. Kijana mmoja katikati akiwa amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi, anaonekana akila kutoka sahani iliyo mbele yake.

Vifaru watatu wakitembea mfululizo kwenye barabara ya udongo iliyoko katika eneo yenye mimea fupi labda mbuga ya wanyama au hifadhi. Vifaru hawa wana rangi ya kijivu kahawia iliyo mikubwa na pembe miwili kila mmoja.

Tembo mdogo au ndovu mchanga labda mtoto wa tembo akitembea kwenye ardhi yenye udongo na nyasi kavu, tembo huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea au ya udongo mekundu na maskio yake makubwa yamebishana mbele na nyuma na mkia wake mdogo umenyoroshwa.

Bomba kubwa la rangi ya bluu ikiinuliwa au kusongezwa kwa kutumia mashine nzito, labda forklift au kreni. Bomba hilo linaonekana kuwa ndefu na limezungukwa na kamba za kuinuliwa au mikanda maalum ya kusaidia uzito.

Uso wa karibu wa simba ndume. Simba huyo na manyoya marefu mazito na yenye rangi ya kahawia dhahabu yanayomzunguka kicha na shingo yake zikionyesha umaarufu wake kama mfalme wa misitu.

Nyati mweusi ndume akisimama pekee yake katikati ya uwanja wenye nyasi na vichaka vidogo. Nyati huyo anaonekana kuwa mkubwa na mwenye nguvu akiangalia moja kwa moja mbele. Nyati ana rangi nyeusi ya kijivu iliyokolea na ngozi yake inaonekana kuwa ngumu.

Watu watatu wanaoonekana kuwa wanaume wakifanya kazi katika mazingira machafu sana. Wamevaa fulana zenye rangi ya manjano inayo ng'aa ambazo kwa kawaida huvaliwa kwa usalama au kutambulika. Wanaonekana wameinama na wanatumia vijiti virefu na nyavu au zana kama hizo kuokota vitu.

Tumbiri huenda ni nyani akiwa ameshika matundu ya uzio wa nyuma ,Uso wake unaonekana wazi na macho yake yanaonekana kama hana mawazo au uzuni akitazama nje. Manyoya yake yana rangi ya kahawia kijivu.

Maporomoko ya maji yenye kuvutia yanaoteremka chini ya miamba mikubwa ya rangi ya kijivu na nyeusi. Maji yanatirirka kwa nguvu katika mikondo tofauti yakitengeza maporomoko madogo kadhaa yanaoishi kwenye kidimbwi kidogo chini yake.

Mwanamke na mbwa wake wakifurahia pikniki katika eneo lenye miti mingi. Mwanamke huyu ana ngozi nyeusi na nywele zilizosukwa rasta, amevaa koti la jeans la bluu na fulani nyeupe ameketi chini juu ya shuka na kiti yenye miraba mekundu na meupe.

Watu watatu wakifanya kazi ya kusafisha taka karibu na mto uliofurika. Maji ya mto yanaonekana kuwa machafu na yameelea taka mbalimbali. Mtu wa kwanza upande wa kushoto amevalia mavazi ya kijani kibichi ya kazi na kofia nyeupe.

Kundi la swara wakiwa wanashughulika na malisho yao katika mandhari ya Savannah. Swara hao wametawanyika katika kila mahali wengi wao wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini wakila nyasi rangi yao ya kahawia nyepesi na tumbo cheupe inaoonekana wazi.

Oparesheni ya kuhamisha ama kusafirisha kifaru, kifaru kikubwa kinachofanana na kifaru mweusi kinaonekana kikitolewa kutoka kwenye gari la kijeshi au la hifadhi lenye paa wazi la nyuma.

Kundi la wanaume ambao ni wafanyakazi wakishirikiana kufunga au kurekebisha bomba kubwa la maji chini ya ardhi. Wake ndani ya shimo refu na pana lililochimbwa kwenye udongo mwekundu. Bomba lenyewe linaonekana kuwa la chuma.

Mandhari pana ya asili yenye mimea mingi ya kijani kibichi na anga la bluu lenye mawingu. Sehemu kubwa inafunikwa na miti na vichaka vyenye rangi mbalimbali za kijani kuashiria mimea minene au misitu kuelekea upeo wa macho.

Mandhari ya makaazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambapo nyumba zimejengwa karibu. Paa za nyumba nyingi zimetengenezwa kwa mabati yaliyochakaa na zinaonekana zikifunika eneo kubwa. Mtaa unaonekana kuwa na msongamano wa watu na majengo.

Kundi la nyani watatu wakiwa wamekaa pamoja. Nyani wa mbele katikati ana uso mweusi na manyoya ya kahawia kijivu, anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera kwa makini. Nyani wengine wawili wako nyuma yake, na upande wake wakiwa wamefichwa kidogo.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakipiga picha ya selfie mbele ya maporomoko ya maji. Maporomoko ya maji ni makubwa na yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye miamba yakitengeneza mandhari mzuri. Mwanamke amevaa shati jekundu.

Njia ambayo iliyojengwa kupitia kwenye eneo lenye mimea mengi na miti ikionyesha mandhari ya asili au bustani. Njia hiyo imetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia na kuna matamshi ama au mikono ya rangi nyeusi kando yake iKuonyesha usalama.

Nyati wawili wakiwa malishoni labda katika mbuga la wanyama au eneo la wazi lenye nyasi. Kuna nyati mkubwa mwenye rangi nyeusi au hudhurungi iliyokoza. Inaonekana akiangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na kutumbuiza kwenye jukwaa la ndani. Mavazi yao yana ruwaza zinazofanana na ngozi ya chui na wengine wamevaa vitambaa vya rangi ya chungwa. Wengi wao wana mapambo ya kichwani.

Mtoto wa simba akilishwa maziwa kutoka kwenye chupa ya watoto. Mtoto wa simba ana manyoa ya kahawia na mdomo wake umechafuliwa na maziwa. Mikono ya mtu inaonekana ikishika mtoto wa simba na chupa.

Kundi la watu wengi ambao wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi, yenye mistari nyeupe na kuakisi mwanga, zinazoashiria kuwa huenda wako kwenye hafla ya kupanda miti au uhifadhi wa mazingira.

Fisi akiwa amesimama kwenye nyasi ana manyoya ya kahawia enye madoadoa meusi na anaonekana akitazama nyuma kuelekea upande wa kulia. Nyasi ni ndefu na kijani kibichi, anaashiria fisi akiwa katika mazingira yake.

Hali ya uchafuzi mkubwa wa mazingira hasa katika eneo la makaazi duni au la kimaskini. Katika mbele kuna mto mdogo au ukondo wa maji unaopita katikati. Mto huu umejaa uchafu au taka za kila aina.

Ngiri ambayo amelala au kupumzika ardhini mwenye rangi ya kahawia kijivu na ngozi yake imejaa nywele chache. Uso wake una makunyanzi nyingi hasa karibu na macho na pua. Macho yake yamefumbwa kidogo ikionyesha kuwa amelala au anapumzika kwa utulivu.

Kundi la watu wakipanda mlima au kilima kikubwa chenye nyasi. Watu wanne wanaonekana wazi na wengine wawili nyuma wakififia kidogo. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya zambarau na suruali nyeusi anashikwa mikono na wanaume wawili waliosimama kila upande wake.

Mtu ambaye ni mfanyikazi wa usafi akifanya kazi ya kusafisha taka karibu na mito au mkondo wa maji. Mtu huyu amevaa nguo za kijani kibichi, buti na kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa na ameonekana akikusanya taka akitumia mkono mmoja.

Mandhari ya wanyamapori inayoonyesha twiga wakiwa katika mazingira yao ya asili ya savana. Twiga wengi na wa ukubwa tofauti, wakiwemo twiga wakubwa na wadogo wakitembea kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa maonyesho au ukumbi wa michezo wenye umbo la duara na viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa kwa ngazi. Katika sehemu ya kati ya ukumbi kuna kikundi cha waigizaji au wachezaji wanne waliovalia mavazi yanayofanana.

Kifaru akitembea kwenye ardhi yenye udongo labda katika risavu ya wanyamapori au mbuga. Kifaru huyo anaonekana kuwa mkubwa na mwenye ngozi ya rangi ya kahawia jivu na pembe yake kubwa ya tapia inaonekana wazi mbele hatua yake.

Eneo la kihistoria na umma ikiwemo sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta, raisi wa kwanza wa Kenya. Sanamu hii kubwa imesimama juu ya rundo la mawe likionyesha Kenyatta akiashiria kwa mkono wake wa kulia chini ya sanamu kuna nembo ya kenya, napia maua yanayoonekana kupendeza. Inaonyesha Kenyatta akiashiria kwa mkono wa kulia. Inaonyesha Kenyatta akiashiria kwa mkono wa kulia.

Nyati mweusi mwenye pembe kubwa zilizopinda akiwa amesimama ndani ya maji yenye matope labda bwawa au mto mdogo. Nyati huyu anatazama moja kwa moja kuelekea mpiga picha . Pembe zake zimepinda vizuri .

Treni la kisasa lenye rangi nyekundu, nyeupe na manjano ikipita juu ya daraja refu la reli. Treni inaonekana kuwa injini mbili, moja na nyingine nyuma zote zikiwa na muundo na rangi zinazofanana. Kwenye upande wa treni kuna nembo au maandishi yanayoweza kuonekana.

Vifaru vikiwa ndani ya uzio wenye nyaya nyembamba kinachokula nyasi. Vifaru kikubwa chenye rangi ya kahawia kijivu kimesimama kwenye udongo mwekundu na madoa ya nyasi. Kinainamishwa kichwa chake chini kikila nyasi kavu.

Mandhari ya asili huenda katika hifadhi ya wanyamapori au bustani ya wanyama. Katikati, kuna mbuni anayetembea kwenye nyasi iliyochunwa vizuri. Nyuma ya mbuni kuna swara wawili, mmoja akiwa mkubwa na mwingine mdogo.

Eneo la uharibivu au upomozi ambapo jengo linaunguzwa au limeanguka. Kuna mashini kubwa ya ujenzi lenye rangi ya kijani kijivu likiwa limepomoa ah kusafisha fyuzi vya jengo ngoa Yake limeshika au liasukuma mapati.

Kifaru mdogo mwneye rangi ya kahawia nyekundu ambaye anaonekana kuwa mtoto . Anaonekana akiwa ametulia na labda anafurahia kuguswa. Ngozi yake ina nyekundu na inaonekana kuwa imefunikwa na vumbi au udongo.

Jengo maarufu la kihistoria ambao kinaoneana kuwa jumba la bunge la Kenya ambalo linaonekana kuwa la zamani. Jengo kubwa lenye rangi ya kahawia nyekundu likiwa na usanifu wa kisasa wa wakati lilipojengwa.

Makazi ya watu waliojaa kupita kiasi unaofanana na mtaa wa mabanda au strell . Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati ya kutu na mbao zikiwa zimefanana sana na karibu kunyuiza na paa za mabati zina rangi mbalimbali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizofumwa ameketi kwenye benchi la mbao. Amevaa shati jeupe lenye michoro furaha ya waridi na kaptura fupi. Ana tabasamu usoni mwake na amekaa na miguu iliyofungana.

Bomba kubwa la maji lenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea likivuka juu ya mkondo wa maji yenye rangi ya kahawia au tope. Bomba hili linaonekana kuwa na viungio vikubwa vyenye bolti vinavyoashiria kuwa ni bomba la shinikizo la juu.

Barabara iliyoharibika vibaya na daraja ikionyesha athari ya mafuriko au maji mengi. Barabara iko katika hali mbaya ikiwa na mashimo makubwa. Udongo na maji yaliyotuama. Vifusi vingi kama vile matawi ya miti, takataka na mimea iliyongolewa vimekusanyika kando ya barabara na chini ya daraja.

Dimbwi la maji au mto mdogo ulio zungukwa na mimea mingi na miti. Maji yanayo onekana kuwa machafu kidogo na yamefunikwa kwa sehemu na majani makubwa ya maji pengine maua yalii. Mti mkubwa ulio anguka umelala juu ya maji hayo.

Kichwa na sehemu ya juu ya mwili wa ndege aina ya korongo au ndege mwengine mwenye mdomo mrefu wa rangi ya chungwa. Rangi ya manyonya kichwa na shingoni ni nyeupe na kijivu hafifu. Mdomo wake ni mrefu mwembamba na una ncha iliyopinda kidogo.

Lori ndogo lililobeba rundo kubwa la taka hasa chupa za plastiki na vifangashio vingine zikiwa zimefungwa katika magunia makubwa meupe, na pia zikiwa zimeanguka chini, inaonyesha shughuli ya ukusanyaji, au usafishaji wa taka.

Kundi la ng'ombe, wakinywa maji kutoka kwenye chanzo cha maji. Labda bomba au mfumo wa umwagiliaji. Ng'ombe kadhaa wa rangi tofauti ikiwemo nyeupe, kahawia na nyeusi, wamekusanyika karibu na eneo lenye maji.

Mandhari ya asili inayoonyesha ziwa au bwawa kubwa lililozungukwa na mimea na anga la mawingu. Sehemu kubwa inafunikwa na maji ya ziwa ambayo inaonekana kuwa tulivu na kuakisi mawingu meupe ya bluu ya anga.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umechimbwa ardhini ndani ya bomba kubwa la zege lililolazwa inaonekana kama mradi wa ujenzi wa miundombinu labda wa mabomba ya maji taka, maji safi au mifumo ya mfereji.

Shughuli ya upandaji miti labda katika shule au jumuia ikionyesha ushiriki wa wanafunzi na watu wazima, watu wawili wazima wakiwa wamepiga magoti wakipanda miche ya miti kwenye udongo. Mwanamke amevaa shati la njano .

Eneo la nje lenye miti mingi na njia zilizotegenezwa kwa mawe. Kuna mti mrefu wenye majani mingi na chini kuna kitanda cha maua kilichofunikwa na udongo wa majani makazi.

Tukio la uhamiaji wa nyumbu, ambao ni tukio maarufu sana. Kundi kubwa la nyumbu wakivuka mto wenye maji yaliyotiririka na pofu. Nyumbu hao wanaonekana wakishuka kutoka kwenye kingo za mchanga za mto.

Twiga mkubwa aliye koma akila majani kutoka kwenye mti mdogo wa kichaka. Twiga huyu ana rangi yake ya kipekee ya madodoa ya kahawia na nyeupe ,amesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi nyingi na miti michache iliyotawanyika.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au urejeshaji wa mazingira. Watu hawa wameinama au kupiga magoti wakipanda mimea michanga kwenye ardhi yenye udongo mwekundu ambayo inaonekana kuwa imetayarishwa kwa ajili ya upandaji.

Faru wawili katika mazingira ya katika hifadhi ya wanyama pori au mbuga. Sehemu kubwa inajulikana na faru umoja ambaye ameegeza kichwa chake chini ikionekana kama analala au anapumzika. Nyuma yake inaonekana na rangi ya kijivu kahawia.

Kundi la swara watatu wakitembea kwenye nyasi ya kijani kibichi, labda katika bunga ya wanyama au eneo la wazi lenye malisho. Swara hao wana rangi la kaawia dhahabu mgongoni tumbo jeupe na mistari myeusi na myeupe kando ya miili yao.

Mabomba mawili makubwa ya blue yakipita juu ya mfereji au dimbwi la maji. Mabomba hayo yameunganishwa kwa viunganizi vya duara na yamebebwa na miundo ya zege. Maji chini ya mabomba yanaonekana kua na rangi ya kijani kibichi.

Kundi la pundamilia watano wakitembea au kusimama katikati ya barabara ya udongo katika mbuga ya wanyama pori au eneo la asili. Pundamilia hao wana michirizi yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha.

Mamba mkubwa amechofwa nusu ya mwili wake ndani ya maji ya ziwa au mto. Sehemu kubwa ya mgongo wake una magamba unaonekana juu ya maji na kichwa chake kimeelekezwa upande wa kulia. Upande wa mbele inaonyesha udongo wenye matope.

Sanamu ya kumbukumbu inayowakumbuka wanajeshi au mashujaa labda wa vita vya dunia. Sanamu hio ina sanamu tatu za safa za watu wawili wakiwa wamesimama, na mmoja ameketi kidogo nyuma yao. Wanaonekana wamevaa sare za kijeshi za zamani.

Eneo la ujenzi au uchimbaji wa mfereji au mitaro mkubwa kando ya barabara, pengine kwa ajili ya mfumo wa maji taka, maji ya mvua au nyaya za umeme. Kuna mtaro mrefu uliochimba ardhini ukiwa na udongo mwingi, ya mawe yaliyomwagika kando.

Simba jike akiwa ndani ya uzio wa chuma labda katika hifadhi ya wanyamapori au bustani ya wanyama. Simba huyo anaonekana akijaribu kufikia mkono wa mtu uliowekwa karibu na uzio. Mkono wa mtu unaonekana upande wa kulia ukiwa umelenga kuelekea kwenye simba ako.

Maporomoko ya maji yenye nguvu yakizungukwa na miamba na mimea. Maji meupe yanayoporomoka kutoka juu yakigonga miamba iliyo chini na kutengeneza povu. Upande wa kushoto kuna mizizi mikubwa ya miti, iliyoning'inia kwenye miamba.

Mbuku mmoja akitembea kwenye shamba kubwa lenye nyasi kavu. Mbuni huyo ana manyoya meusi na miguu mirefu ya rangi ya pinki. Anaonekana akifanya harakati fulani labda akila au akitembea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo kubwa la watu lenye nyasi kavu.

Tukio la upandaji miti, ambao kuna mwanamke aliyevalia suti nyeusi ameinama chini akitumia kolea la rangi ya blue , kupanda mmea mdogo kwa shimo, lililochimbwa ardhini. Anaonekana yuko makini sana na kazi hio. Nyuma ya mwanamke huyo, kuna wanaume watatu wamesimama.

Twiga mrefu na mrembo akitembea kando ya gari jeupe la safari, labda aina ya Land Rover, au gari lingine la kuendeshea porini. Gari hilo lina tairi za ziada imewekwa nyuma, wote wako kwenye njia ya udongo mwekundu, inayopita katikati ya Savana kavu.

Bwawa la ujenzi au kazi za miundo mbinu, uwezekano mkubwa ni ujenzi wa mfumo wa maji au maji taka katika eneo lenye makazi duni au la mijini. Kuna mfereji mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa ardhini na ndani yake kuna mabomba makubwa au miundo ya saruji.

Eneo la ujenzi au kazi za miundombinu, ikionyesha mfereji mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa ardhini. Chini ya mfereji huo, kuna saruji au sege iliyomwagwa ikionyesha ujenzi wa msingi au mfumo wa maji.

Wanyama wawili wa porini wanaofanana na nyumbu au wa aina fulani wa swara wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu na vichaka. Mnyama wa mbele upande wa kushoto anatazama moja kwa moja kwenye kamera akiwa na manyoya ya kahawia na mdomo mweupe.

Bonde lenye miamba mirefu na mimea mingi katikati na chini kuna kijito kidogo cha maji au njia yenye matope ikionyesha kuna maji yanayopita hapo. Kulia na kushoto kuna miamba mikubwa.

Kifaru mmoja mwenye rangi ya kahawia kijivu akitembea katika eneo lenye miti na mimea mingi. Kifaru huyu ana pembe mbili zilizonyooka mbele na anaonekana akitembea polepole na kichwa chake kikiwa kimeinamia chini labda akila nyasi au akichunguza ardhi.

Paa ya aina ya ambara mwenye waya ya kofia iliyokolea, na sehemu ya tumbo inaonekana na pembe ndefu iliyopinda nyuma na upande njuu. Anatembea kwenye ardhi yenye chombo au mchanga, huku miguu yake miwili ya kushoto ikiwa imewekwa .

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda uliokumbwa na mafuriko, kuna mto wa maji ya rangi ya kahawia yanayoonekana kuwa na matope mengi, yakitiririka kwa kasi. Kando ya mto huo, kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao.

Mwanamke ambaye ni mfalme kamili wa Uingereza akimlisha ndovu mdogo chupa ya maziwa. Yuko katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu na miti nyuma yake labda katika kituo cha kulelea ndovu yatima.

Sanamu kubwa ya shaba la mwanaume, aliyesimama, iliyowekwa juu ya msingi wa jiwe la kijivu, katikati ya eneo la mji. Sanamu hiyo inaonekana kutoa heshima kwa shujaa au viongozi fulani.

Mwanaume akimpiga picha mwanamke karibu na maporomoko ya maji. Mwanamke ameketi juu ya jiwe kubwa amevaa shati jeupe na suruali ya bluu. Anashikilia kifaa kinachoonekana kama simu au kamera ndogo na anaonekana akimpiga picha mwanamke.

Ndege wa angani weusi na weupe wanaofanana aina ya na scared species wakiwa kando ya maji. Wawili kati yao wako kwenye nyasi ndefu karibu na ukingo wa maji na wengine wawili wanaonekana wako ndani ya maji au karibu na maji machache.

Mfanyikazi mmoja labda mwanamke akiwa ameinama karibu na bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi lililokuwa limewekwa kwenye mtaro wa udongo mwekundu, mfanyikazi huyo amevaa sare ya rangi ya buluu.

Oparesheni ya kuamisha kifaru ambaye anaonekana Kuwa sehemu ya juhudi za kuhifadhi wanyama pori. Kifaru kimo ndani ya sanduku ambalo lililojengwa mahususi kwa ajili ya kusafisha wanyama kubwa. Kifaru hicho kina kitambaa ya blue kilichofungwa kichwani labda ili kukituliza au kuzuia kukuona na pato ya mjakato.

Mtaa wenye msingi nyingi ikiwezekana jiji ambapo kuna mchanganyiko wa watembea kwa miguu na basi ya abiria na maduka ya kando ya barabara kuna nguzo mbili nyeupe na nyeusi zilizosimama kando ya barabara. Mwanaume moja kijana aliyesimama aliye vaa freno nyekundu na suruali nyeusi amesimama karibu na nguo ya mbele.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira inayoweza kuwa katikati ya jiji la Nairobi. Kuna basi ndogo au matatu la rangi ya kijivu na machungwa. Pande zote mbili za barabara kuna majengo marefu ya ghorofa.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari ya aina mbalimbali ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Barabara hii inaonekana kuwa na njia nyingi na pande zote zimejaa magari na watu.

Shughuli za basi za abiria ambazo zinaonekana kuwa za kawaida. Kuna mabasi matatu makubwa yaliyoekezwa karibu na barabara, kila moja likiwa na rangi na nembo tofauti. Katikati kuna basi la City Hoppa lenye rangi ya kijani na nyeupe.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara yenye vichochoro vingi ikiashiria jiji lenye shughuli nyingi. Kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo malori makubwa, magari ya abiria, mabasi na matatu.

Shughuli nyingi za mitaa inaonekana kama kituo cha mabasi. Kuna mahali ambapo magari mengi ya abiria yameegeshwa na baadhi yao yana mabango yanaonyesha maeneo yanao kwenda kama Kukena Sacco, Nakuru City Direct, na Kukena Sacco, Karatina, Nyeri Direct.

Barabara kuu enye magari mengi. Kuna basi lenye rangi ya kijani na sana. Barabara ina njia kataa na kuna magari inaoelekea pande zote mbili. Kuna daraja ya watembea kwa miguu unaovuka barabara hio.

Basi ndogo la abiria ambalo ni maarufu sana nchini Kenya hasa upande wa Nairobi. Matatu hii ina rangi ya manjano na nyekundu na imepabwa kwa michoro na maandishi mbali mbali ikiwemo to the world express. Limesimama kando ya barabara pengine ikipakia au kushusha abiria.

Matatu ambyo ni basi ndilogo la abiria likiwa limegeshwa kando ya barabara labda kwenye steji ya mikazo au sehemu ya kuongojea abiria. Matatu hii ina rangi ya kijivu na bluu na inamaandishi ya MERTO TRANS upande wa mbele.

Shughuli nyingi ya mtaa wa jiji inayoonekana kuwa katika eneo la kati biashara. Kuna magari mengi ya abiria au matatu yaliyosimama au yakienda polepole yakionyesha msongamano wa magari. Mojawapo ya matatu ina michoro maridadi na imeandikwa Moana mbele ikiwa na bamba ya nambari KDR.

Gari ndogo la abiria likiwa limeegeswa barabarani katika mazingira ya mjini. Gari hii ni aina ya Toyata, lina rangi nyeupe na inaonekana ya rangi tafauti. Upande wa mbele juu ya kioo cha mbele kumeandikwa Bianca na jina kumeandikwa kamuga .

Barabara ya mjini au barabara yenye magari mingi, barabara ni pana na njia kadhaa za magari zinaonekana kua ya lami safi na mistariya barabara inaonekana wazi, kuna sehemu ya kutenganisha njia iliyo na nyasi au mimea midogo.

Shughuli nyingi ya jiji, ikionyesha barabara yenye magari na waenda kwa miguu, ambayo inaonekana kua katika jiji ya Nairobi, kutokana na aina ya usafiri wa majengo. Katikati kuna basi ndogo lenye rangi ya chungwa.

Maandari ya barabara enye shughuli nyingi katika mji mkuu. ambapo kuna mzongamano wa magari na watu pamoja na majengo mrefu yanaoashiria mazingira ya mjini. Kuna matatu kataa yaliosimama au yakitembea poepole.

Mshale ya njia ya basi ya supermetro katika eneo lenye shughuli nyingi jijini. Ishara kubwa nyeupe yenye namba nne kubwa nyekundu inaonekana wazi mbele . Juu ya namba hiyo kuna nembo ya supermetro .

Kituo cha mabasi au matatu chenye shughuli nyingi, kuna mabasi kadhaa yaliyokua yameegeshwa yakisubiri au yakipakia abiria, basi la mbele kabisa lina rangi ya kijivu na lina namba ya usajili KDQ 958H. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama mbele ya gari hilo.

Mandhari ya mtaa yenye shughuli nyingi inayowezekana kuwa jiji Nairobi, kutokana na uwepo wa mabasi madogo ya abira yanayojulikana kama matatu na majengo ya aina yake. Kuna matatu kadhaa zilizosimama au zikiondoka. Juu ya baadhi ya matatu kuna mabango makubwa ya majina ya sacco ambayo yanayoeleza aina ya basi.

Barabara oana yenye njia kadhaa za magari. Magari machache yanaonekana yakitembea barabarani. Upande wa kushoto wa barabara kuna gari ndogo la rangi ya fedha linaoonekana likiwa linaelekea mbele. Zaidi mbele upande wa kulia kuna gari jingine jeupe linalofanana na gari la kwanza.

Barabara yenye shuguli nyingi ikionyesha usafiri wa umma unaojulikana kama matatu, matatu nyeupe, nyekundu na buluu ikiwa na jina Embasava Sacco juu yake. Abiria wanaonekana kushuka au kupanda kwenye kioo cha mbele cha matatu, kuna ishara ndogo iliyoandikwa.

Shughuli nyingi ya mtaa wa jiji, ambayo inaonekana kuwa ni sehemu yenye magari ya umma na biashara, kuna basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lililopakwa rangi ya kuvutia na lina mapambo ya kipekee juu yake. Lango la abiria lina kibao Chenye orodha ya njia za basi.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi ambapo mabasi mawili ya abiria yanayojulikana kama matatu yameegezwa kando ya barabara. Mabasi yana rangi ya kuvutia yenye michoro na maandishi mbalimbali ikiwemo k b s. Watu kadhaa wakiwemo abiria na labda makanga wanaonekana wakizunguka eneo.

Makutano yenye shughuli nyingi labda katika jiji kutokana na aina ya magari na mabasi yanayoonekana. Kuna maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya manjano na bluu wakiongoza magari na watu wanaovuka barabarani.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika mtaa wa jiji inayowezekana kuwa Nairobi kutokana na matatu na mazingira ya biashara ndogo ndogo. Kituo kikuu cha picha ni mabasi mekundu na nyeusi iliyoandikwa Prudence baraka na sacco .

Tungi nyingi likiwa na mabasi madogo ya abiria, yaliyoekezwa kando ya barabara karibu na majengo yenye maduka na biashara mbalimbali. Hii inaashiria kuwa ni kituo cha mabasi au eneo maarufu ya usafiri. Katika sehemu ya mbele kuna matatu mawili meupe yenye mistari ya njano.

Basi la abiria la Citi Hoppa likiwa limeegeshwa kando ya barabara lenye shughuli nyingi katika jiji. Basi kubwa la abiria lenye rangi ya kijani kibichi na kijani iliyokolea ikiwa na jina Citi Hoppa . Limeandikwa kwa herufi kubwa za kuvutia.

Shughuli nyingi ya barabara iliyojaa magari, mabasi na watembea kwa miguu ikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli kuwa katika jiji kubwa la Nairobi. Kuna mabasi mengi baadhi yao yakiwa yamepakwa kwa michoro ya rangi na majina kama Moana.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiashiria mabasi ya abiria. Basi la rangi ya buluu iliyokolea imepambwa kwa saana mbalimbali maandishi kama vile Shalom na God is. Pia lina namba ya usajili KDM 343K.

Matatu mbili yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi yanayoonekana kuwa katika eneo la mjini nchini Kenya. Matatu hizi zina rangi nyingi na miundo ya kuvutia zikiwa na mistari ya rangi nyekundu , bluu, kijani kibichi na rangi nyinginezo.

Barabara yenye shughuli nyingi kuna gari mingi yakiwemo mabasi na magari madogo. Askari wawili wa traffic wanaonekana wakisimamia traffic . Mmoja amevalia koti la manjano linalong'aa na mwingine amevalia sare ya kawaida ya polisi.

Barabara yenye shughuli nyingi inayo pakana na majengo ya biashara ambayo yanaashiria kuwa ni katikati ya mji au eneo la biashara. Magari kadhaa ya abiria yanaonekana kuwa matatu au mabasi ndogo ambayo yameengezwa kando ya barabara yakisubiri au kuwapagishia watu.

Barabara yenye shughuli nyingi ,inavyoonekana kama kituo cha mabasi, kwenye upande wa kushoto kuna basi kubwa la abiria yenye rangi nyekundu na kijani lililopambwa kwa maandishi na sanaa mbalimbali ,ikiwemo self drive. Abiria wanaoonekana wakishuka au kupanda.

Eneo lenye shughuli nyingi likionyesha basi la abiria lenye rangi ya waridi na kijivu. Basi linaonekana kuwa limeegezwa kando ya barabara karibu na kituo cha mabasi au eneo la kupakia abiria. Abiria wengine wanaonekana ndani ya basi na wengine wamesimama karibu nalo.

Mtaa wenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini. Ikionyesha mataa ya barabara yenye trafiki, kuna nguzo za taa za trafiki yenye rangi nyeusi na chini yake kuna saa ndogo ya mraba. Nyuma ya taa za trafiki kuna majengo marefu.

Matatu tatu zikiwa zimeegezwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Hizi mara nyingi hutumika katika usafiri wa umma nchini Kenya hasa katika mji kama Nairobi. Tuktuk mbili za mbele zimepakwa rangi tofauti.

Mtazamo mpana wa barabara kuu, uwezekanao mkubwa barabara ya gari au barabara kuu yenye magari mengi yaliyopita. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya reli inayoonekana sambamba na barabara. Kuna majengo makubwa na madogo.

Bango la barabarani au ya mweelekeo lenye namba kubwa nne ilioandikwa kwa rangi nyekundu. Upande wa kulia wa namba nne kuna orodha wa majina wa ilioandikwa kwa rangi tafauti. Majina hayoni kama, KMTC, Community, Coptic, Adams na Greenhouse.

Shughuli nyingi inayoonyesha mtaa wa jiji. Kitu ambacho kichotokeza zaidi ni uwepo wa mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu. Matatu mbili ambazo zinaonekana mmoja ni ya rangi ya blue na imeandikwa Talisman upande wa juu.

Barabara kuu yenye njia nyingi inaonekana kuwa jijini labda Nairobi. Anga lina mawingu na linaonekana kuwa na ukungu kidogo. Barabara ina njia kadhaa za magari kuenda pande zote mbili zilizotenganishwa na ukingo wa chuma. Kuna magari machache yanaonekana yakitembea kwenye barabara hiyo.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi ambayo inaonekana kama barabara kuu au barabara ya bypass huku Nairobi. Kuna aina nyingi ya magari yakiwemo malori makubwa, mabasi, magari madogo na magari ya mizigo.

Eneo lenye shughuli nyingi linaloonekana kama kituo cha mabasi madogo au kituo cha usafiri wa umma. Kuna aina ya mabasi na magari. Kuna mabasi mengi rangi mbalimbali yakiwemo ya njano, bluu na meupe yenye michoro.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma, labda kituo cha mabasi au stendi ya matatu nchini Kenya. Kuna matatu mbili, ambazo ni mabasi madogo ya abiria, yaliyosimama. Matatu ya mbele ina rangi ya kijivu na bluu, na inaonekana kuwa na abiria wakipanda au kushuka.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Inaonekana kama ni katika jiji la Nairobi kutoka na namba za matatu na majina ya maeneo yanayoonekana. Katika sehemu ya kati kuna bango kubwa jeupe lenye namba arobaini na sita kubwa kwa rangi nyekundu.

Lami ya gari ikiangalia kuelekea mbele barabarani yanaonyesha mandhari ya mijini au karibu na miji kutokana na mazingira na bango ya kibiashara. Picha inaweza kuwa imechukuliwa Nairobi. Kuna barabara mbili, moja ni barabara kuu yenye magari mingi.

Basi ndogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu. Basi hili lina rangi ya buluu, nyeupe na kijivu linaonekana kuwa limejaa kidogo kutokana na rangi iliyofifia, na sehemu zilizochipuka, kuna namba m908 imeandikwa upande wa basi.

Shughuli nyingi ya mtaa au kuwa ni kituo cha mabasi au matatu nchini Kenya labda jiji Nairobi kutokana na nambari za Sacco . Kundi la watu wengi wakiwa wanaume wakitembea au kusimama karibu na magari ya abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa ni katika eneo la mjini labda jiji la Nairobi. Kuna basi ndogo yakiwemo matatu yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya basi hilo kuna kibandikio kinachosomeka NENO SACCO na nambari ya usajili KCG 816N.

Basi la abiria linaloonekana kana basi la usafiri wa umma. Basi hilo lina rangi ya buluu na njano na limeandikwa city shuttle kwa herufi kubwa za rangi ya njano kwenye upande wake. Basi hilo limeegeshwa kando ya barabara na kuna mtu mmoja au wawili wamesimama kando.

Barabara kuu yenye magari ya kaa na miundombinu ya barabara ikionekana katika jiji kubwa kutokana na aina ya magari na miundo ya majengo. Kuna barabara pana zenye mistari kadhaa ya magari. Magari kadhaa yanaonekana yakikimbia.

Basi ndogo la abiria likiwa limeegeshwa barabarani katika mazingira ya jiji. Matatu hilo limepambwa kwa michoro ya grafiti na lina muundo wa kipekee likiwa ni pamoja na sehemu za chuma zilizoongezewa mbele na juu ya paa.

Daraja la chini ardhi ya barabra yenye ujenzi dhabiti wa sege, juu ya daraja kuna bango kubwa la rangi ya njano lilio andikwa don't overspeed kwa herufi nyeusi, kwenye upande zote mbili kuna nembo za KeNHA zikionyesha kuwa ni mradi wa barbara unao simamiwa na shirika la barabara kuu ya Kenya.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini inaonekana kama ni eneo la kituo cha matatu au sehemu ya kupakia au kupakua abiria. Kuna matatu mbili, moja ikiwa na rangi ya machungwa kijivu na bluu na nyingine ikiwa nyeupe na michoro.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini inaonekana kama ni eneo la kituo cha matatu au stendi ya mabasi madogo. Kuna matatu kadhaa zenye jina Kukenna Sacco zikionyesha njia zinazokwenda kama vile Nakuru City Direct , Karatina na Nyeri Direct. Matatu hizi zimeegeshwa zikisubiri au kupakia abiria.

Mazingira yenye shughuli nyingi mijini yanayofanana na kituo cha mabasi au matatu. Kuna gari la abiria lenye rangi ya buluu na kijani kibichi. Mbele ya gari hilo kuna mabango mawili makubwa meupe yaliyozinikwa chini.

Maandari ya barabara enye shughuli nyingi katika mji ambayo inaonyesha magari wa usafiri wa umma aina ya matatu na umati wa watu. Matatu mawili yanaonekana wazi lile lililo mbele ina rangi ya manjano.

Mandhari ya barabara kuu yenye shughuli nyingi sikionekana mjini. Barabara ina njia kadhaa na magari mengi ya yanatembea pande zote mbili pande wa kushoto barabara kuna njia ya reli na ngombe kadhaa wamelala kwenye nyasi katikati ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji inaonekana kama mitaa ya jiji. Kuna magari mengi aina tofauti kama vile basi kubwa, mabasi madogo, magari ya kibinafsi na pia watu wengi wanaotembea kando ya barabara na kuvuka barabara.

Gari ndogo la abiria ambalo linalofanana na matatu au basi ndogo la abiria likiwa limeegezwa au limesimama barabarani wakati wa mchana. Gari hilo nila rangi ya dhahabu iliyochanganyika na kutu kidogo. Mbele ya gari upande wa kulia kuna bango kubwa la matangazo.

Basi la rangi ya zambarau lililoandikwa Connection likiwa limeegezwa kando ya barabara, likiwa na abiria ndani na wengine wakipanda au kushuka. Kuna watu kadhaa wakitembea karibu na basi hilo.

Eneo lenye shughuli nyingi likiwa na mabasi na magari nyingine za usafiri wa umma yalio simama au kusubiri. Mabasi hayo ambayo yamepaki sehemu mbali mbali yana rangi tofauti kama vile njano, nyeupe na nyekundu.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya aina mbalimbali ikiwemo mabasi, malori na magari madogo. Barabara hiyo inaonekana kuwa na njia nyingi na ina trafiki nzito ikionyesha kuwa ni barabara kuu katika jiji. Majengo marefu ya gorofa yanaonekana pande zote mbili.

Shughuli nyingi za mtaa ya jiji yanayoonyesha hali halisi ya maisha ya mijini, hasa katika jiji la Nairobi. Kuna basi ndogo la abiria la rangi ya bluu iliyoandikwa City Shuttle likiwa limeegeshwa kando ya barabara, ikisubiri abiria au ikipakia.

Basi la abiria ambalo ni matatu lina rangi ya bluu na kijivu, na ina mistari mekundu kuelekea chini. Inaonekana kuwa na nembo ya Metrotrans upande wake. Mbele ya basi hilo, kuna sehemu ya basi lingine la kijani kibichi.

Eneo lenye shughuli nyingi likiwa na mabasi mawili ya abiria ya rangi ya bluu na njano yaliyoegeshwa barabarani. Mabasi yanaonekana kuwa na maandishi safi na namba 33 kwenye upande yanayoashiria njia ya usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji, ambayo inaonekana kuwa Nairobi kutokana na aina ya magari, na majengo. Kitu kinachojitokeza zaidi ni uwepo wa matatu kadhaa, ambazo ni mabasi madogo ya abiria yaliyopakwa rangi za kuvutia na michoro mbalimbali.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi labda barabara ya ghorofa au barabara kuu yenye shughuli nyingi kuna magari mengi yanayoonekana yakitembea kwenye barabara iliyomo lori jeupe. Upande wa kushoto na magari mengine madogo yakielekea pande zote mbili.

Barabara kuu labda barabara ya lami enye njia nyingi ikiwa magari ya kusafiri pande zote mbili. Pande wa kushoto kuna barabara iliopanda juu inaoonekana kama daraja ya juu na njia panda, magari kataa yakiwemo lori na magari madogo yanaonekana akipanda barabara hio.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya kijani kibichi ni nyeupe na nyeusi. Basi hilo linaonekana kuwa sehemu ya kampuni ya Citi hoppa inachosomeka kwenye kioo cha mbele. Pia kuna namba 922 iliyoandikwa mbele ambaye inaweza kuwa namba ya njia.

Treni imesimama kwenye reli ikiangaliwa kupita uzio wa nyaya. Treni yenyewe ina rangi nyeupe, zambarau na rangi ya machungwa, ikionyesha muundo wa gari la abiria. Inaonekana kuwa imeegezwa au imesimama kwenye kituo, labda steji ya train .

Eneo la udongo uliofurika maji ya tope. Kuna bomba refu la rangi ya kijivu linalokatisha picha kutoka upande wa kushoto kuenda juu kulia. Bomba hili linaunganishwa na bomba lingine ndogo zaidi la rangi nyeusi.

Bomba la maji la chuma ambayo inatiririsha maji mengi. Bomba hilo limefungwa kwenye ukuta unaonekana kuwa wa zamani na wenye rangi ya kijivu na sehemu fulani ina ukungu wa kijani kibichi ambao maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye bomba hili.

Mfereji mrefu uliyokuwa umefukuliwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi wa miundo mbinu kama vile mabomba ya maji, nyaya za umeme na mifumo ya maji taka. Udongo uliotolewa umerundikwa kando ya mifereji na ndani ya mfereji kuna sehemu zenye maji machache yaliyotuama.

Bomba la maji lililounganishwa kwenye ukuta wa mbao. Ukuta una rangi ya kahawia iliyokolea wenye michoro ya mbao iliyokunjamana na unaonekana umepigwa msasa au umepakwa rangi. Bomba lenyewe limeunganishwa na mabomba ya plastiki nyeusi kwa kutumia kiungio cha bluu.

Mandhari ya mijini ikionyesha majengo kadhaa yenye gorofa yaliyo jengwa kwa matofari au mawe ya saruji katika sehemu ya mbele kuna ukuta wa matofari unaonekana kuwa sehemu ya jengo au ua. Majengo mengi yana paa za rangi ya kahawia au nyekundu.

Uchafuzi mkubwa wa mazingira karibu na chanzo cha maji, labda mto au mkondo. Kwenye upande wa kulia kuna maji ya giza na kingo zake zimejaa rundo kubwa la taka za aina mbalimbali. Taka hizo ni pamoja na mifuko ya plastiki ya rangi nyingi.

Kwa mabomba makubwa ya rangi ya blue . Mabomba haya yamepinda na yamewekwa imara kwenye sakafu ya sege. Kila bomba lina fari au kifaa kingine cha kudhibiti mtiririko juu yake, ambacho pia kina rangi ya blue . Nyuma ya mabomba haya kuna mitambo miingine mikubwa ya viwandani.

Rundo kubwa la taka na uchafu likiwa limetupwa ovyo katika eneo la wazi. Taka hizi zinajumuisha aina mbalimbali za vitu kama vile mfuko ya plastiki, nguo chakafu, karatasi na mabaki mengine ya taka za nyumbani au za biashara.

Mfumo wa mabomba ya viwandani au ya biashara labda sehemu ya mfumo wa kuzimia moto au mfumo mwingine wa maji. Bomba kuu ni jeusi na limening'inia kutoka dari ikishikiliwa na vibao vya chuma na nyaya. Kuna bomba madogo yaliyojumuishwa.

Kiwanda kikubwa cha viwanda vya eneo la viwanda lenye miundo mikubwa ya chuma na mabomba ambazo kinaonekana kuwa cha sanaa na kimetu linaashiria kuwa ni kiwanda cha kuyeyusha chuma au cha kuzalisha wachuma. Kuna muundo mrefu wa chuma wenye ngazi na majukwaa.

Mabomba ya chuma yaliyotumika yaliyofunikwa na udongo na kutu yakiwa yametupwa au kuwekwa kando ya eneo la ujenzi au la majimbo. Mabomba hayo yanaonekana kuwa makubwa na ya zamani na yanawakilisha miundombinu iliyochoka au iliyotolewa.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa chini zikiwa zimetupwa kwenye eneo la wazi Lenye nyasi na vijaka. Takataka hizi zinaonekana kuwa na aina mbalimbali za uchafu ikiwemo mifuko za plastiki, nguo cha kavu, karatasi na vitu vingine vya rangi mbalimbali.

Mikono miwili ikiwa imekunjwa pamoja ikipokea mkondo wa maji safi yanayotiririka. Maji yanateremka kutoka juu yakijaza viganja vya mikono na kumwagika chini huku matone madogo ya maji yakionekana yakiruka kutoka kwa mabomba.

Sehemu ya bomba la kijani kibichi lililozikwa nusu kwenye udongo wa kahawia nyeusi ambao unaonekana kuwa mkavu na wenye rutuba. Bomba hilo limeunganishwa na kiunganishi cha rangi ya bluu.

Ndani ya jengo ikionyesha paa la uwazi lililotengenezwa kwa mabati ya plastiki, yanayoruhusu mwanga kupita, paa hili linaungwa mikono, na mbao nyingi, zinazopangwa, kwa mtindo wa kimfumo.

Eneo la ujenzi au mradi wa miundombinu. Kuna mitaro kubwa iliyochimbwa kwenye udongo na baadhi ya sehemu zinaonekana kuwa na maji au matope. Mabomba ya kijani yanapita kwenye mitaro hio ikionyesha labda ni mradi wa maji.

Trela ndogo ya kilimo yenye tanki kubwa ya chuma lenye rangi ya kijivu bluu, likiwa limeegezwa kwenye shamba lenye nyasi ndefu na maua madogo ya manjano yanayonekana. Tanki hili vimeunganishwa kwenye fremu ya chuma.